Mkusanyikowa watu ambao wamevalia kofia nyekundu zilizoandikwa tuko pamoja. Kuna mama mmoja ambaye anaonekana akizungumza.

Rais wetu wa awali amevalia suti nyekundu na nguo nyeupe anashikilia mkono wa mwanamke mmoja ambaye anaonekana ni kama amefurahia wakati wa mchana. Nyuma yao kuna mkusanyiko wa watu.

Mwanamke mmoja ambaye amebeba skafu iliyoandikwa Bandari FC. Kuna watu watano walio nyuma yake kwenye uwanja ambao unaonekana ni stadium.